Huduma centre ni kituo cha serikali ambapo wananchi huenda kupata huduma mbalimbali, hasaa wale ambao wanatafuta vitambulisho. Huyu mama ameenda kutafuta kitambulisho ili atambuliwe kuwa raia wa Kenya.

Hawa ni majaji ya mahakama ya upeo wakiongozwa na Martha Koome. Pia hawa ni mawakili, wanaongoza mahakam ya upeo vizuri. Kila mtu ambaye anatafuta haki akienda katika mahakama haya anapata haki yake.

Hawa ni wachezaji wa timu ya raga, wamecheza mchezo huu na wamepata ushindi, wamepata tuzo ambao wanafurahia. Hawa wachezaji ni hodari sana, na wamepeleka nchi yetu mbele sisi wote tunafurahia.

Naibu wa rais wa jamhuri ya Kenya, Professor Kindiki ametembelea kituo cha Huduma Centre. Ameenda kukagua jinsi wafanyikazi wa serikali wanahudumia wananchi hasa upande wa kupeana vyeti vya kuzaliwa.

Katika ofisi ya serikali kuna watu ambao wanapata huduma mbalimbali. Katika hii ofisi kuna huduma ya post pay . Hii ni huduma ambayo watu, wateja ukuja kupata ushauri ili kuedeleza maisha yao.

Wananchi wa Kenya wanatembea wakiwashangilia viongozi wao, wanawasifu na kuimba nyimbo. Walikuwa wanasifu viongozi wao Raila Amolo Odinga na Kalonzo Musyoka wakati wa uchaguzi uliyopita.

Mtoto amefika katika Huduma Center. Amefika pamoja na mzazi wake, ili kupata cheti cha kuzaliwa. Hiki cheti cha kuzaliwa ni muhimu katika maisha yake, ndicho ambacho kitamwezesha kupata kitambulisho cha kitaifa wakati atakuwa mkubwa.

Wateja mbalimbali wanafika katika ofisi ya Huduma Centre, wamekuja kupata huduma katika hii ofisi. Hii ofisi hutoa huduma mbalimbali. Kuna wahudumu ambao wanafanya kazi kwa bidii na wanafaa walipwe mshahara wa kutosha.

Katika ofisi za NCA SERVICES kuna huduma mbalimbali ambazo hutolewa. Wanawadhamani wateja wao sana. Wanatoa huduma ambayo ni ya kuridhisha na kila mtu anapenda huduma zao.

Wasichana wa mpira wa kabumbu wamejiadaa kucheza mpira wao. Wako tayari kupata ushindi na kuleta kikombe. Wako na amani kwamba watapata ushindi mkubwa wakicheza na timu zingine zote katika eneo lao.

Raisi wa Jamhuri ya Kenya Bwana William Samoei Ruto, ni raisi wa tano katika nchi ya Kenya. Alichukua usukani kutoka kwa raisi msataafu, Uhuru Mwigai Kenyatta. Atakuwa maamlakani hadi mwaka ya elfu mbili ishirini na saba.

Rais wa jamhuri ya Kenya bwana Wiliam Samoei Ruto akiwa na mwenzake kinara wa ODM bwana Raila Amollo Odinga wameenda uwanjani kushuhudia mechi kali kali kati ya Fc Leopards na Goh Mahia.

Kitambulisho ni dhibitisho kwamba wewe ni MKenya. Ukiwa umefika umri wa miaka kumi na nane, unaruhusiwa kupata kitambulisho na ikiwa uko nayo, hio ni ishara tosha kwamba wewe ni MKenya halisi.

Jubilee ni chama cha kisiasa hapa nchini Kenya, kilikuwa chama cha kitawala, kilikuwa kinaongozwa na mheshimiwa Uhuru Mwigai Kenyatta. Chama hiki siku hizi hakina wafuasi wengi, na kinaendelea kudidimia.

Mashabiki wa timu ya taifa ya Kenya wanaenda uwanjani. Wanaenda kushangilia timu ya Harambee Star. Hawa ni mashabiki ambao ni wazalendo, wanapenda timu yao na wako tayari kuishangilia ili ipate ushindi.

Hapa ni uwanjani wanariadha wa Kenya wamefika uwanjani huo ili kushiriki katika mashindano ya riadha. Wanataka kupata mshindi ambaye atawakilisha nchi ya Kenya. Mashabiki wengi wamejitokeza ili kuja kuwashangilia.

Watu wamefika kwa wingi katka vituo vya Huduma Center. Huduma center hutoa huduma mbalimbali kwa watu wa Kenya. Hii ni serikali ya Kenya imeandika wafanyikazi ili wahudumie wakenya wengi ambao wanafika Huduma Center.

Vitambulisho ya nchi ya Jamhuri ya Kenya. Hivi ni vitambulisho ambavyo vinatambua mtu yote ambayo anafika miaka kumi na nane. Hivi ni vitambulisho mpya, na wale ambao wamepata hivi vitambulisho wanachaguliwa kwenda kuvichukua.

Wanariadha wako uwanjani kushiriki katika mashindano ya riadha. Hasa washabiki wengi wamefika kushuhudia mashindano haya. Kenya ina wanariadha shupavu katika ulimwengu. Mwanariadha mshupavu nin kama Eliud Kipchoge.

Huduma Centre ni vituo ambavyo hupeana huduma mbalimbali za serikali. Watu huenda hapo ili kuhudumiwa. Kwa mfano mtu akitaka kupata kitambulisho, huenda hapo na kupata hicho cheti.

Huduma centre imerahisisha utoaji wa huduma kwa wananchi wa kenya. Hapa ni huduma centre ambapo watu hufika ili kushughuluikiwa na kupata huduma za serikali. Kuna wasichana ambao wameandikwa na serikali na wanahudumia mkenya.

Serikali ina wafanyikazi wengi sana. Hapa wanahudumia watu ili wapate huduma wanazohitaji. Kuna huduma ya kupatiana vitambulisho. Huyo kijana ameenda kutafuta kitambulisho katika hii ofisi.

Hawa ni viongozi wa Kenya ,wanashikilia idara mbali mbali za serikali. Kuna raisi wa jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto, kuna raisi wa mahakama kuu pia kuna spika wa bunge ambaye anaitwa Moses Wetangula.

Wakati wa michezo wananchi wa Kenya hufika katika viwanja vya michezo hili kushambikia timu zao. Haswa ikiwa ni timu ya Harambee Stars inacheza na timu nyingine ya kigeni. Watu wengine hufurahi sana na hufurika katika viwanja vya michezo.

Wasichana wanatoa huduma mbalimbali katika ofisi ya serikali. Kuna maafisa wa polisi ambao wamekuja kupata huduma. Wanataka wahudumiwe haraka ili warudi katika shughuli zao za kawaida.

Soka au kabumbu ni mchezo ambao unapendwa na watu wengi. Watu hawa hufika uwanjani kushuhudia mchezo huu. Moja wapo wa timu ambazo ni maarufu katika jamhuri ya Kenya ni Gormahia na Afc Leopard.

Chama cha jubilee ni moja wapo wa chama cha upinzani nchini Kenya. Hapo awali kilikuwa chama tawala. Kilikua kinaongozwa na rais mstaafu Uhuru Mwigai Kenyatta. Kwa sasa hivi hiki chama kinaendelea kudidimika.

Mwanariadha ambaye anakimbia mbio za masafa marefu. Anakimbia kuliko wanariadha wengine wote. Ameibuka kuwa mshindi katika mashindano ya olimpiki, na anatarajiwa kuwakilisha Kenya katika mashindano mbalimbali.

Watu wamefika katika kituo cha Huduma Center. Wameenda kutafuta vyeti vya kuzaliwa. Kila mtoto ambaye anazaliwa, anapaswa kuwa na cheti cha kuzaliwa ili anapokuwa mtu mzima, aweze kupata kitambulisho.

Kiongozi wa taifa la Kenya rais William Samoei Ruto akiandamana na mkewe bi Rechael Ruto wakati wa kula kiapo cha kuwa rais wa tano wa jamhuri ya Kenya. Walikula kiapo hiki mbele ya jaji mkuu Martha Koome.

Kenya ni nchi ya demokrasia inavyama vingi. Chama tawala cha kwanza kilikuwa kinaitwa KANU.Hiki ni chama ambacho kimetawala kwa munda murefu katika jamhuri la Kenya. Ni chama ambacho kilikua kinaongozwa na marehemu Daniel Toroitich Arap Moi.

Huduma centre ni pahali ambapo wakenya wengi huenda kutafuta huduma za serikali, kwa mfano, wale ambao wanataka vitambulisho au vyeti vya kuzaliwa kwa wana wao huenda katika huduma centre kutafuta.

Martha koome ni jaji mkuu katika mahakama ya upeo, yeye ndiye mwanamke wa kwanza kuchukua huu ushukani. Alipata haya mamlaka kutoka Kwa jaji aliyestaafu ambaye anaitwa maraga. Yeye ni jaji msupavu sana.

Mhudumu katika benki ya Cooperative anashauriana na mteja wake. Mteja wake anamuuliza maswali naye anayajibu. Mteja wake anataka kufugua akaunti ili hawe anaweka pesa zake apo.

Rais wa Kenya daktari Wiliam Samoei Ruto alishirikiana na kushauriana na mawakili na majaji wa mahakama kuu. Alisisitiza wawe na uhusiano mwema ili kuweza kutenda kwa haki kwa watu wote ambao wanatafuta haki katika mahakama.

Mahakama ya upeo ndio mahakama ya juu zaidi hapa nchini Kenya. Yanaongozwa na jaji mkuu Martha Koome. Watu hukimbilia kutafuta haki katika mahakama. Na wananchi wanashauriwa waheshimu uhamuzi wa mahakama.

Mashabaki wengi wa hapa nchini Kenya wanapenda mchezo wa mpira, wamefika uwanjani kushabikia timu ya kitaifa ya harambee star wanatarajia timu yetu itafanya vizuri na itaibuka mahindi.

Wachezaji wa mpira wa soka wako uwanjani wanajitahidi ili waonyeshe washabiki wao mpira safi. Mpira ambao mashabiki wao wataridhika Wanatarajia kupata ushindi kila timu kupata ushindi.

Serikali huto huduma nyingi kwa wananchi wake. Wale ambao wamepoteza vitambulisho, wameruhusiwa kwenda kuchukua vitambulisho vipya katika huduma centre lakini ni lazima uwe na police abstract ili uweze kupata kitambulisho kipya.

Hawa ni mashabiki wa timu maarufu ambaye inaitwa Gor Mahia. Hawa washabiki wanapenda timu yao, wako tayari kwenda kuishangilia ili ipate ushindi. Hawa mashabiki wanaithamini sana timu ya Gor Mahia.

Hawa ni waongozi wa ki Afrika. Ni viongozi wazuri sana. Kuna kiongozi wa kigeni ambaye ametembelea nchi ya Kenya, na amekaribishwa vizuri katika uwanja wa ndege, na mwenyeji wake ambaye anaitwa Uhuru Muigai Kenyatta.

Kenya ni nchi huru ambayo ni ya demokrasia. Kuna vyama mbali mbali vya kisiasa kwa mfano kuna chama cha ODM kinacho ongozwa na raila odinga kuna chama cha PNU hivi ni vyama vya upinzani na vinapambana na chama cha UDA.

Kenya tunakuwa na uchaguzi wa viongozi baada ya miaka mitano, ikiwa unataka kugombea kiti chochote, unashauriwa ujiunge na chama ama unaweza simama kama mwanachama wa kibinafsi na uchaguliwe na wananchi.

Mashabiki wengi wa mchezo wa kandanda wamefurika uwanjani kushangilia timu ya kenya. Mmoja amevaa bendera ya kenya kumanisha ni wazalendo.

Watu wengi wametembelea huduma centre . huduma centre ni pahali ambapo watu hutafuta huduma za serikali. Ikiwa unatafuta kwa mfano kitambulisho, pasipoti au cheti cha kuzaliwa cha mtoto unafika hapa ili kujisajili.

Wafanyakazi wa serikali wamefika ofisini mapema, wako tayari kuhudumia wateja ambao wanafika katika vituo vya Huduma Centre. Wamevaa vizuri na wako na barakoa ili kuzuia magonjwa.

Huduma nyingi hutolewa katika huduma center. Ukiwa mgeni ni lazima uende ushauriwe katika information desk ili uonyeshwe pahali unastahili kupata huduma zako kwa mfano ukitaka kitambulisho ni lazima upate maelekezo katika information desk .

Wananchi wetu Kenya wanapenda michezo sana. Hasa wakati michezo huchezwa, utapata wananchi wengi huenda kutazama na kushangilia timu ambazo zinacheza. Hasa huwa na furaha nyingi sana.

Watu wengi wamefika katika Huduma Centre ili kupata huduma za serikali. Wamepanga foleni na wengine wamekaa, kwa hivyo wanatarajia kuhudumiwa vizuri na wafanyikazi ambao wameandikwa na serikali. Serikali inafanya juhudi kubwa ili kuhudumia wananchi wapya.

Serikali ya jamhuri ya Kenya inajaribu kuimarisha hali ya michezo nchini. Inathamini ligi kuu ya Kenya baadhi ya timu ambazo zinsakata kambumbu katika ligi kuu ya Kenya ni FC leopards na Tusker FC

Kenya watu wengi hupenda michezo, wakati wa mchezo wa kandanda watu wengi hufurika katika viwanja vya michezo. hapa tunaona shabiki wengi wamefurika katika uwanja wa nyayo. Wameenda kushabikia timu ya Harambee Star.

Jaji mkuu bi Martha Koome. Yeye ndiye rais wa mahakama ya upeo. Anaongoza hayo mahakama akichukua husukani kutoka kwa jaji mstaafu ambaye alikuwa anaitwa David Maraga.

Serikali imeimarisha huduma zake. Wananchi wanastahiliwa kupata huduma za serikali katika Huduma centre . Unaeza pata huduma kama vyeti vya kuzaliwa na vyeti ambavyo hupeanwa wakati mtu ameaga dunia.

Huyu ni rais wa kike wa mahakama kuu ya Kenya. Yeye ndiye mwanamke wa kwanza kushika haya mamlaka, alichukua ushukani kutoka kwa mtangulizi wake aliyekua ambaye alikua anaitwa Bw. David Maraga.

Wafanyakazi wale wanafanya kazi katika vituo vya Huduma center tayari wako kazini. Walifika mapema ili kungojea wananchi waje kwa huduma. Wanatarajia wananchi watafika na watapatiwa huduma jema.

Mashabiki wengi wa mchezo wa kadanda wamefika uwanjani hili kushabikia timu zao. Wako tayari kupata ushindi. Wanafika kwa fujo na wako tayari kushangilia wachezaji wao wakifanya vizuri.

Hawa ni mawakili ambao wamefuzu kutoka chuo kikuu. Wametimiza masharti yote ya kuwa wakili, sasa Wana kibali cha kujiunga na mawakili wengine na wanaweza wakilisha wateja wao katika mahakama kuu.

Mashabiki wa mchezo wa kandanda wamefika uwanjani. wamefurika furifuri katika huo uwanja. Wanamatarajio makubwa kwa sababu timu mbili ambazo zina upizani mkubwa zinaenda kucheza siku ya leo. Kila shabiki anashabikia timu yake.

Mashibiki wamefika katika uwanja wa mchezo, ili kushuhudia mchezo wa kadanda, na kila shabiki ako na imani kwamba, timu yake itaibuka mshindi, na kila timu ambayo inacheza imejiandaa vilivyo.

Hawa ni mashabiki ambao wamefika katika uwanja wa michezo. Wanajumuisha wanawake na wanaume. Hawa ni watu ambao wanapendea mchezo sana na wako tayari kushabikia timu zao. Wanatarajia kupata ushindi.

Wachezaji wa kucheza mpira wako tayari kucheza mpira. Pia mashabiki wamefika kwa wingi lakini timu pinzani haijafika uwanjani kwa hivyo wanaigonjea ikifika mchezo uanze. Pia mpiga kipenga haijafika uwanjani.

Passport ni muhimu sana wakati unataka kusafiri kuenda Ugaibuni. Huwezi kuruhusiwa kusafiri ikiwa huna pasipoti. Kwa hivyo kama unataka huduma ya kupata pasipoti unashauriwa kutembelea Huduma Centre.

Tusker FC ni timu ambayo iko na mashabiki wengi. Ni timu ya kandanda ambayo inadhaminiwa na kampuni ya Tusker Breweries. Hii timu inapamabana vilivyo ili iibuke mshindi katika ligi kuu ya Kneya.

Ni muhimu kwa idara mbalimbali kushirikiana ili kuhakikisha kuna usawa na haki katika jamii. Kuna vyama mbalimbali hasa kama chama cha wanasheria cha Kenya ambacho hushirikiana na mahakama ili kuhakikisha kila mtu anapata haki.

Kuna huduma mbali mbali ambazo hutolewa katika ofisi za serikali. Maranyingi, unapata wanadamu wanaenda hapo na wanakuwa wengi. Wanashauriwa kupanga foleni ili wahudumiwe kulingana na vile walifika.

Wachezaji wa mchezo wa netiboli wako uwanjani na wanacheza. Ni timu mbili ambazo zinapambana vilivyio pia washabiki wengi wanakuja kushuhudia mchezo huu. Wanaupenda mchezo huu sana.

Huduma Centre ni pahali ambapo wananchi wa Kenya hueda kupata huduma mbalimbali. Ukitaka kwa mfano kupata huduma ya kupata kitambulisho, utaeda huduma ya Kenya, pia ukitaka kupata huduma ambayo ni afya bora, utaeda kupata huduma ya Kenya.

Mashabiki wa timu ya FC Leopard wanaipenda sana Ingwe. Hii timu ni ambayo ina mashahabiki wengi katika taifa la Kenya. Wamefika uwanjani ili kushabikia timu yao ambayo inacheza mchezo wa soka.

Rais wa serikali ya Kenya anashuhudia kuapishwa kwa majaji wengi katika jamhuri ya Kenya. Pia anashauriana na jaji mkuu ambaye ako katika sherehe hizi. Sherehe zinaendelea adi kesho.

Jiji kuu la Nairobi lina watu wengi kwa hivyo kuna changamoto kubwa ya uzoaji wa takataka, serikali inajaribu vilivyo ili kuimarisha usafi wa jiji, inajaribu kutengeneza mabomba ya maji taka ili wananchi waishi maisha mazuri.

Hawa ni wanachama wa ODM. Ni chama ambacho kiliundwa miaka mingi iliopita. Kinaongozwa na kinara ambaye huitwa Raila Amollo Odinga. Ni mwanasiasa mkongwe hapa nchini Kenya.

Alternative dispute resolution mechanism ni njia mojawapo ya njia za kusuluhisha mizozo. Ikiwa hutaki kwenda kotini mnaeza kaa pamoja na yule ambaye mmekosana naye mkaongea na kusuluhisha matatizo yenu.

Wasichana wanacheza mchezo ambao ni wa vikapu. Hawa wasichana ni wasichana ambao ni mahiri sana katika mchezo huu. Wanajaribu kufanya mazoezi ili waweze kushindana na wasichana wenzao. Ni lazma tuwaunge mkono.

Wafanyikazi wa serikali ambao wanafanyakazi katika Huduma Centre wamefika katika vituo zao za kufanya kazi. Wanangojea wateja. Wateja hawajafika kwa wingi lakini wale wachache ambao wanashughulikiwa.

Aliyekuwa rais wa jamhuri ya Kenya bwana Uhuru Kenyatta akisalimiana na aliyekuwa mwakilishi wa Nairobi wa kike ambaye kwa jina maarufu anaitwa mama miradi walikuwa wote katika chama kimoja cha PNU.

Huyu ni mchezaji wa Ulinzi Star. Ulinzi Star ni moja wapo ya timu ambayo inacheza katika ligi kuu ana mdhamini wake, ama kwa hakika hii timu ni timu hodari sana na inashiriki vizuri katika ligi kuu ya Kenya.

Mahakama ni idara ya serekali ambayo inafanya watu wapae haki ikiwa umekosewa na mtu yeyote unaweza mpeleka mahakama ili haki zako zipatikane na mahakama iko huru kwa kila mkenya kuweza kufika hapo.

Soka ama kabubu ni mchezo wa miguu. Huu mchezo hupendwa sana na wakenya wengi. Kuna timu mbalimbali ambazo zilishiriki katika ligi kuu ya Kenya. Baadhi ya hizo timu ni Goh Mahia, FC Leopards na Tusker FC.

Mawakili katika taifa la Kenya wanafanya kazi nzuri sana, ya kuhakikisha kwamba haki inatendeka kwa kila mtu. Huyu ni Kalonzo Musyoka pamoja na mawakili wengine, ambao wamekuja hapa ili watetee wananchi.

Timu ya Gor Mahia ni mojawapo wa timu ambazo zinasifika katika ligi kuu ya Kenya. Hii ni timuamabayo ina mashabiiki wengi. Wakati wanacheza na timu ya FC leopard mashabiki hufurika katatika uwanja ili kushabikia timu yao.

Hawa ni wafanyakazi wa serikali, wanafanya kazi katika huduma centre , wamejitolea ili kufanya kazi kwa bidii na kuwahudumia wakenya, ikiwa una shida, unaenda katika huduma centre na kupata huduma ya serikali.

Wananchi wa jamhuli ya Kenya walishauliwa waende katika vituo mbalimbali ili wachukue huduma namba. Hii namba itawawezesha kupata huduma mbalimbali za serikali ya jamhuli ya Kenya.

kushauriana ni jambo la maana katika utendejikazi katika idhara mbalimbali za serikali. Hapa Raisi wa Jamhuri ya Kenya anashauriana na mwenzake Raisi wa mahakama kuu katika Jamhuri ya Kenya.

Huduma Center hushughulikia wananchi wote wa Kenya kupata huduma za serikali. Wamama hawajawachwa nyuma. Mwanamke huyu ambaye ni afisaa wa serikali idara ya polisi ameenda kutafuta huduma za serikali katika huduma center.

Jaji mkuu Martha Koome ni wakili ambaye amebobea hapa nchini Kenya, alipewa usukani wa kushikilia mahakama ya upeo kutoka kwa jaji mstaafu David Maraga, ameonyesha ni mtu wa bidii katika kazi yake.

Kuna idara mbalimbali katika serikali ya Kenya. Kuna mahakama ambayo inaongozwa na Martha Koome, kuna serikali kuu ambayo inaongozwa na rais William Samoei Ruto na pia kuna bunge ambayo inaongozwa na spika.

Pasipoti ya Kenya, hii hutumiwa ukiwa unataka kusafiri katika mataifa ya kigeni. Ukitaka kupata hii pasipoti ni lazima uende katika kituo cha huduma center. Hii hutuma center kupeana pasipoti kwa mtu yeyote ambaye anafika hapo.

Huyu ni kinara wa chama cha upinzani cha ODM anaitwa Raila Amolo Odinga. Ameenda katika ofisi za serikali kuhudumiwa. Ameenda kutafuta namba ambayo inaitwa Huduma namba. Ukiwa na hii Namba unaeza pata huduma zote za serikali.

Vyeti vingi vya serikali hupeawa katika huduma centre . Hapa ni huduma centre ambapo watu hufika na kupata hivyo vyeti, kwa mfano cheti cha kifo hupeanwa hapa, pia cheti cha kuzaliwa mtoto hupeanwa hapa.

Michezo ya vikapu ni michezo ambao sio maarufu sana hapa Kenya. Wachezaji wakienda kucheza, hakuna mashabiki wengi hufika uwanjani. Lakini huu mchezo ni maarufu sana katika nchi ya Marekani.

Kuna vyama mbalimbali katika taifa letu la Kenya. Hivi vyama vinaimarisha demokrasia katika jamhuri yetu. Yeyote ambaye amefikisha miaka kumi na nane anazea kujiunga na chama kile ambacho anakipendelea.